Mwalimu anaonekana kwenye darasa la kompyta pamoja na wanafunzi wake. Kuna vipakatalishi zimepangwa kwenye meza na vinatumiwa na wanafunzi. Kila mwanafunzi ameketi karibu na kipakatalishi na mmoja wao anaonekana akiongozwa na mwalimu jinsi ya kutumia.

Kuna wanafunzi wanaoonekana katika wodi. Wamegawanyika makundi. Kundi moja likijifunza kumhudumia mgonjwa wa majaribio kitandani. Kitanda kimepangwa vizuri na shuka nyeupe. Kuna mashine kando ya kitanda. Kundi jingine linaonekana likifanya mazoezi karibu na kitanda kingine.

Chumba kikubwa, chenye mwangaza wa kadri, kilichopangwa na kujaa tarakilishi ya mezani, kwa mpangilio sawa na darasa, au maabara ya tarakilishi.

Ninaona wavulana wadogo wamekusanyika darasani: wote wakiwa wamevaa miwani, kila mmoja akiwa na rangi tofauti. Wana beji zilizoambatanishwa na mavazi yao. Mvulana mmoja anaonekana akiangalia chati ya rangi: akionekana kusoma huku wavulana wawili wakifuatilia. Kuna chati yenye rangi mbalimbali pamoja na sanduku lake la kuhifadhi juu ya meza.

Mvulana mchanga ambaye haoni, anaonekana ameketi kando ya meza akisoma kwa kutumia mwandiko wa nukta nundu au maandishi ya 'brail'.

Mtoto mwenye ulemavu wa mwili anaonekana kwa nyumba. Ameketi kando ya meza, akisoma kupitia kadi ndogo ndogo za changamoto za hisabati. Anazipitia kwa kutumia mdomo wake.